Chakula cha kiswahili kiitwacho biriani na nyama na mchuuzi rojorojo. Viazi na pilipili, kimepakuliwa kwenye sahani mbili za bati watoto wawili wamekalia viti vya plastiki.

Miche ya migomba iliyopandwa kwenye mstari wa kufuatana. Ina rangi ya kijani kibichi. Kila moja imewekewa shimo yake ya kuwekea maji. Kando kando mna miti midogo midogo iliyomea. Kwa mbele mna nguzo ya stima yenye imepitisha nyaya zake juu juu.

Miti nyingi imemea yenye rangi ya kijani kibichi. Mengine ikiwa mirefu ilhali baadhi ikiwa fupi. Maji yametulia mno. Mti mmoja umeanguka ulio kauka. Mchanga una rangi nyeupe.

Shughuli za kila siku zinaendelea kwenye soko. Samaki wa aina tofauti tofauti wanauzwa. Wamama wamekaa na kupiga gumzo. Mwanaume mmoja amesimama na kushikilia kichwa huku akiangalia kando. Jua limechomoza.

Pilau mbili zilizowekwa kwenye sahani tofauti tofauti zenye rangi nyeupe ziko kwenye meza yenye rangi nyeusi. Kwa kando mna kachumbari na nyama, pilipili ikiwa upande wa juu.

Mama wa kidini amekalia kiti. Amejifunika uso mzima na kuacha macho pekee. Anapika viazi vilivyo na rangi nzuri. Anatumia chombo cha kukaangia ambacho kina rangi nyekundu. Jua limewaka huku mlango ukiwa wazi.

Mwanaume anatembea kwa barabara. Amevaa kofia, kwenye mkono wake wa kushoto amebeba mfuko. Kando kidogo kuna duka, kwa ubavu mna mahali pa kukalia. Mna miti yenye rangi ya kijani kibichi mingi ambayo imemea.

Mti wa mnazi umemea wenye rangi ya kijani kibichi. Kuna maboti yanayotumika kama chombo cha usafiri wa majini. Chini kuna manyasi yaliyomea huku mchanga ukiwa mweupe kama theluji.

Ni majira ya mchana ambapo ufanyaji wa biashara wa kila siku unaendelea, upande wa mbele kunauzwa samaki wa kila aina, msichana mmoja ameshikilia kichwa chake, upande wa nyuma biashara ya plastiki nayo vilevile.